Kituo kikubwa cha umeme cha kupokea na kusambaza. Kuna miundo mingi mirfu ya chuma, nguzo za umeme na nyaya zinazosambazwa umeme. Eneo lote laonekana kuwa wazi na kuna mimea iliyokauka chini ikiashiria eneo la jangwa au kavu.

Nguzo kubwa ya umeme iliyo na miundo ya chuma iliyounganishwa. Imesimama imara chini ya anga la buluu lililojaa mawingu meupe meupe. Juu ya nguzo hizo kuna nyaya zilizoning'inia baadhi zikiwa na viboreshaji umeme vinavyofanana na chupa ndefu zilizopangika.

Kituo cha umeme ambapo mafundi waonekana wakifanya matengenezo au ufungaji wa vifaa vya umeme. Kuna transformer kubwa na miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme. Baadhi ya mafundi wamevaa kofia ngumu na vesti za usalama wakifanya kazi kwa uangalifu karibu na mitambo ya umeme. Yaashiria ni mradi mkubwa wa miundombinu ya nishati.

Bwawa la maji au kituo cha kuzalisha umeme kwa maji yenye miundo mikubwa ya zege na chuma inayotokeza juu ya maji upande wa kulia kuna jengo ndogo la miti ikionyesha mazingira ya asili karibu na mradi huo kuna majumba marefu.

Kituo kikubwa cha kupooza umeme chenye miundo mingi ya chuma, nyaya na transformer .Kuna nguzo nyingi za umeme zinazobeba nyaya ndefu zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji umeme. Anga ni safi na la bluu na eneo laonekana kuwa wazi.

Hali ya maafa pengine labda ya mafuriko au janga lingine, Maji mengi yenye rangi ya udongo yaashiria mafuriko. Watu wengi wamekusanyika baadhi yao wakiwa wamepanda juu ya magofu ya nyumba zilizobomoka zilizojengwa kwa mbao na mabati. Kuna dalili ya watu wa uharibifu mkubwa wa mali na makazi.

Mwanamume akitembea katika eneo linaloonekana kama makazi duni au mtaa wa mabanda. Amebeba mfuko mkubwa mgongoni na ndoo nyeupe mkononi. Nyuma yake kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati ya kutu na nguo zikiwa zimetundikwa kukaushwa.

Mbweha akisimama kwenye eneo lenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Mbweha huyo ana rangi ya kahawia dhahabu na masikio yake yamesimama wima, akionekana kuwa makini na mazingira yake. Nyuma yake kuna ardhi yenye mimea tofauti, ikionyesha mazingira ya wazi, labda katika mbuga ya wanyama.

Kundi la twiga watatu wakiwa wamesimama katika mazingira ya asili wana rangi ya kahawia na madoa meusi shingo zao ndefu zinajitokeza nyuma yao kuna miti na vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi ikiashiria mazingira ya msitu mdogo labda katika mbuga ya wanyama.

Uso wa ngiri, ukiwa umelala au kupumzika. Ngozi yake yaonekana yenye mikunjo na masikio yake yaliyolala yamefunikwa na manyoya machache. Macho yake yanaonekana yamefumbwa kidogo akionyesha utulivu. Rangi ya manyoya yake ni ya kahawia ikiashiria kuwa yu katika mazingira ya asili.

Kifaru akila nyasi au majani yaliotandikwa chini kifaru huyo anapembe moja yuko ndani ya eneo lenye uzio wa waya unaoashiria kua anaweza kua kwenye hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama ardhi yaonekana kua na udongo mwekundu na kuna miti na mimea mengine nyuma yake.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa wamevalia mavazi yao yenye madoa ya chui na kofia zenye manyoya meupe ni meusi. Baadhi yao wamevaa mikanda ya rangi ya machungwa na mmoja wao amekaa na akipiga ala ya muziki. Waonekana kuwa jukwaani au kwenye ukumbi mkubwa wa ndani wenye viti vingi vya watazamaji nyuma yao.

Tembo mdogo akilishwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa na mkono wa mtu anayeonekan amevaa nguo ya kijani. Tembo huyu anaonekana kuwa mchanga na yuko karibu na uso wa mto au maji mengine na manthari ya miti nyuma yake . Anaonekana kama tembo huyu anatunzwa au anapata lishe kutoka kwa mwanadamu.

Simba wawili, ndume na jike, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Simba ndume ana manyoya mengi shingoni, na wote wawili waonekana wazima na wenye afya. Yaonekana kama wako katika mbuga ya wanyama porini. Kando yao kuna miti mirefu.

Kundi la twiga watatu katika mazingira ya wazi labda katika mbuga ya wanyama. Twiga wawili wazima waonekana wazi na kuna twinga mwingine mdogo anayechungulia kutoka nyuma. Wanazungukwa na vichaka au miti midogo chini ya anga la buluu lililo na mawingu machache.

Mwanaume akiwa amemshika mamba mdogo. Mwanaume huyo amevaa shati la kijivu na suruali ya buluu. Mamba huyo mdogo anaonekana akiwa mrefu na mwembamba, akiwa na rangi ya kijivu kijani. Wako katika eneo lenye mimea mingi ya kijani nyuma yao.

Majani mengi ya waridi wa maji yaliyoelea juu ya uso wa maji. Majani hayo yana rangi ya kijani kibichi na yana maumbo mbali mbali baadhi yakiwa yamefungwa na mengine yamefunguka kikamilifu. Kuna matone ya maji juu ya majani yanayoweza kuwa yalisababishwa na umande au mvua.

Darasa la shule lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati yao ya mbao. Mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa akiongea na wanafunzi. Wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi ya bluu na darasa laonekena kuwa na mazigira rahisi ya kufundishia na kujifunzia.

Kundi la vijana watano wakifanya matembezi au kupanda mlima wakiwa wameshikana mikono wakisaidiana kupanda eneo lenye mteremko. Mwanamke katikati aonekana akihangaika kidogo kupanda. Nyuma yao kuna mandhari ya milima na mimea. Waonekana kufurahia safari lao.

Tembo mdogo akilishwa maziwa kutokana kwenye chupa na mtu aliyevaa mavazi ya kijani anayeweza kuwa mlinzi wa wanyama au mfanyikazi wa kituo cha tembo. Nyuma yao kuna kundi la watalii wakiangalia na miti mikubwa ya kijani kibichi, huenda ni katika kituo cha kulea tembo yatima.

Eneo lenye uchafu mwingi na taka zilizotupwa, zikienea chini ya anga la blue lenye mawingu. Juu ya eneo la taka, twaona makazi ya watu yaliyojengwa kwa jinsi isiyo rasmi, labda yakionyesha kitongoji duni. Miti michache imesimama kati ya majengo.

Mtoto wa simba anakunywishwa maziwa kutoka kwenye chupa na mtu ambaye anaonekana kumshika kwa makini sana. Uso wake umejaa maziwa akionekana akiwa mchanga sana, inaashiria kuwa katika kituo cha kulea wanyama yatima au hifadhi ya wanyamapori nchini.

Njia nyembamba na yenye matope inayozungukwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo paa za nyumba hizo pia zimefunikwa na mabati yaliyochakaa na kutu hali ya jumla inaashiria eneo la makaazi duni au mtaa wa mabanda.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kilimo, mbele kabisa kuna milundo ya viazi iliopangwa vizuri kwenye vyombo, nyuma yao, upande wa kushoto kuna ndoo zilizojaa nyanya nyekundu, na vitunguu. Upande wa kulia kuna milundo mikubwa ya viazi, na nyuma yao, kuna meza, iliyojaa treyi za mayai.

Kobe anayetembea kwenye nyasi na ardhi iliyo na changarawe. Ganda lake ni rangi ya kahawia na ina muundo wa kipekee. Huku sehemu fulani, zikionekana kuchakaa au kuharibika kidogo. Kobe huyu anaonekana kuwa katika mazingira yake ya asili, na mimea ya kijani kibichi inaonekana nyuma na kando yake.

Mamba mubwa akiwa amepumzika kwenye miamba karibu na maji au eneo lenye mimea rangi yake kijivu kijani inamwezesha kujificha vizuri na mazingira yake. Mamba anaonekana amestarehe labda akichukua jua au akipumzika tu. Sehemu ya mbele yaashiria kuzuizi cha saruji.

Mwanamke labda afisa, akipanda mti. Ameinama chini na kuna shimo ndogo la ardhi na rundo la udongo kando. Nyuma yake kuna wanaume watatu wamesimama , mmoja wao amevaa sare ya kijeshi au ya polisi. Mandhari ya nyuma ni ya kijani kibichi na kuna miti na nyasi nyingi. Inaonekana kama tukio la upandaji miti.

Not au bwawa lenye maji tulivu yakiakisi mimea iliyo kando. Mti mkubwa uliokatwa, ulioanguka wanaonekana ukiwa umelala juu ya maji na juu yake pia twaona mnyama fulani ambaye ameketi juu yake. Majani mabichi na mimea mingine yaonekana nyuma ya mti.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu. Huku nyuma yao kukiwa na jiji kubwa lenye majengo marefu na milima kwa mbali. Yaonekana kama ni mahali ambapo wanyama pori na maendeleo ya miji ukutana ambapo kuna majumba marefu.

Wasichana wawili ambao waonekana kuwa wanafunzi kutokana na sare zao nyekundu na nyeupe, wakishiriki katika shughuli za bustani. Wanatumia matairi ya zamani ya gari, yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe kama vitanda vya kupandia. Msichana mmoja anaonekana kutunza mimea kwa tairi moja wakati mwingine akiwa ameinama kwenye tairi nyingine.

Mnara wa kimataifa wa Kenyatta, jengo refu lenye umbo la silinder, lenye nembo ya Samsung juu yake, likisimama wima chini ya anga la bluu, lenye mawingu meupe. Mbele ya jengo, kuna chemichemi zinazotoa maji na upinde wa mvua unaoonekana kidogo.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia vesti za njano zenye mwanga wakisimamia ndani au karibu na maji yaliyo tiririka, labda mto mdogo au mkondo. Waonekana kuwa katika mazingira ya asili na miti na mimea mingi kando ya maji. Huenda wanashiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira au utafiti wa maji.

Eneo la maji matulivu pengine ziwa au bwawa likiwa na ndege mmoja mkubwa. Anaonekana kama korongo wa njano mdogo akisimama ndani ya maji na mwangi wake ukionekana wazi. Nyuma yake kuna ndege wengine wawili wa maji pengine bata. Upande wa kushoto kuna mmea au mti uliokaa juu ya maji na kivuli chake chaonekana pia.

Mtu akibeba mzigo mkubwa mweupe kichwani akipita kwenye barabara chafu iliyojaa matope na maji labda kutokana na mvua. Eneo hili linaonekana kuwa maskini yenye makazi ya mabati na takataka zimetapakaa kando. Kando yake kuna mmea wa kijani kibichi.

Chemichemi nzuri ya maji inayoteremka juu ya miamba mikubwa na yenye ukungu. Maji yanataririka kwa kiasi yakitengeneza maporomoko madogo ya maji. Eneo hilo limezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi ikionyesha mazingira asili na tulivyo.

Watu wawili wakifanya usafi kando ya mto ambao una maji ya kahawia ikionyesha labda imefurika au ina tope. Watu hao wamevaa nguo za kawaida na wanainama chini wakiondoa uchafu au mimea wakisisitiza juhudi za uhifadhi wa mazingira au usafi wa mito.

Simba jike ikiwa limelala nyuma ya uzio wavu ,uzio huo unaonekana kuwa na matundu makubwa na simba anatazama upande wa kulia kidogo, nyuma ya simba kuna ardhi yenye rangi ya udongo na mimea michache au majani makavu.

Twiga watatu wakiwa katika eneo la wazi lenye miti na nyasi katika kituo cha twiga. Twiga mmoja anaonekana katikati akitembea na mwengine yuko karibu kushoto, huku sehemu ya tatu ikionekana chini kulia. Eneo hilo laonekana kuwa asilia na lina udongo wenye rangi ya kahawia.

Kundi la wachezaji wanne, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi ya kahawia na shanga, wakitumbuiza jukwaani chini ya hema jeupe. Wanaonekana wakicheza kwa furaha na kushirikiana. Chini yao, watazamaji wengi wakiwa watoto ,waonekana wakifurahia tamasha hilo.

Mandhari ya makazi yaliyojengwa kwa wingi, ikiashiria mtaa wa vibanda au maskani ya watu wengi. Paa zenye mabati enye kutu, zaonekana zikitawala eneo lote zikiwa zimejengwa karibu. Kuna miti michache iliyotawanyika na msongamano wa majengo katika eneo hilo waonekana.

Ziwa au bwawa kubwa la maji likiwa na miti na majengo yakionekna kwa umbali upande wa pili wa maji. Majengo yaonekana kama majengo marefu ya jiji. Upande wa kushoto wa picha kuna miti mirefu inayoakisiwa kwenye maji ya ziwa. Kando ya ziwa kuna nyasi za kijani kibichi.

Mtu ambaye anaonekana kuwa kijana akinywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki. Anaonekana akishika mfuko huo kwa mkono wake wa kulia na kunywa. Uso wake unaonekana wazi na nyuma yake kuna miti au majani ikionyesha kuwa yuko nje.

Mandhari ni ya kuabiri gari ambapo kuna gari matatu, basi jekundu na mengine mawili ambayo ni ya rangi ya kijivu. Watu kadhaa wamekusanyika, wengine wamevaa fulana za zambarau zenye jaketi za rangi tofauti juu yake. Mtu mmoja katika aonekana ameshika bango.

Sehemu ya nyuma ya gari ya usafiri wa umma ambapo utaona basi ndogo la abiria vyenye rangi ya buluu na vibandiko vya usalama chini yake kuna watu wakitembea au kusimama karibu na mti ikionyesha mandhari ya bara bara yenye shughuli.

Kundi la watu wamesimama karibu na basi dogo la abiria. Mwanamke mmoja ameshika bango kubwa lenye nambari arubaini na sita yenye orodha ya maeneo ambayo yaonekana kuwa majina ya vituo au maeneo ya matatu hapa. Watu wengi huonekana wakisubiri au kupanda matatu.

Basi ndogo maarufu kama matatu lenye rangi ya buluu na zambarau limeegeshwa kando ya barbara yenye majengo refu kwa nyuma kwenye kioo cha mbele kumeandikwa team petition pia kuna bendera nyeupe yenye nambari ya nauri na watu waonekana wakisimama karibu na basi wakiwemo abiria au watu wanaosubiri usafiri.

Barabara enye shuguli nyingi, labda jijini. Magari mengi ya abiria na malori yaonekana yakitembea polepole kuashiria msongamano wa magari. Kwenye kingo za barabara kuna biashara ndogondogo na watu wanao pita. Majengo marefu yaonekana nyuma na anga laonekana wazi. Kuna miti upande wa kulia au barabara na taa za barabara zimesimama katikati yake.

Mandhari ya jiji lenye shughuli za usafiri wa umma ambapo mabasi madogo yanayojulikana kama matatu yaliyopambwa kwa rangi ya kuvutia hasa kijani yameegemeshwa barabarani. Kuna watu wengi barabarani baadhi wakiwa wamesimama karibu na mabasi na wengine wakitembea.

Daraja la kisasa lililojengwa kwa zaidi likivuka mtu mwenye maji mekundu au yenye matope ,kuna ngazi mbili za madaraja zinazoonekana moja ikiwa juu nyingine ikionyesha muundo wa barabara kuu au makutano ya barabara, gari moja jeupe inaonekana likipita karibu na daraja.

Eneo lenye shughuli mingi, labda kituo cha basi au soko. Kuna basi kubwa la njano, limeegeshwa upande wa kulia, watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara, na kuna ishara inayo onekana wazi ikionyesha uwepo wa mawasiliano ya kisasa. Majengo marefu ya miti yaonekana nyuma.

Foleni ya magari barabarani, kuna magari meupe kadhaa, lori ya rangi nyeupe na nyekundu na magari mengine yakiwa yamejipanga. Barabara yaonekana kuwa na njia nyingi na kuna majengo upande wa kulia. Anga lina mawingu, na jua laonekana linang'aa. Upande wa kushoto kuna miti au mimea mingine.

Magari kadhaa ikisubiri au ikisonga ikiwemo basi kubwa upande wa kushoto. Watu wanavuka barabara na wengine wamesimama. Pia kuna maafisa wa trafiki waliovaa kaptula ya buluu na vesti ya majano wakiongoza magari na wanatembea kwa miguu. Miti na majengo yanaonekana kwa mbali.

Eneo lenye shughui mingi, labda kituo cha basi au sokoni. Kuna watu ambao wanatembea, na baadhi yao wanasubiri au kupanda matatu, ambayo ni magari ya abiria, yanayotumika sana humu nchini. Majengo yanaonekana nyuma na anga linaonekana kua wazi.

Basi dogo almaarufu kama matatu likiwa limepambwa na rangi ya bendera ya marekani. Watu kadhaa waonekana wakiingia au kutoka kwenye basi na wengine wakitembea karibu nalo. Inaonekana ni mazingira ya mjini labda karibu na kituo ca basi au barabara iliyo na shuguli nyingi. Kwenye upande wa kulia juu kuna bango za mahoteli.

Makutano ya barabara yenye magari. Katikati ya picha, kuna alama ya barabara inayokatazwa kugeuka. Karibu nayo kuna taa ya trafiki inayoonyesha rangi nyekundu. Mtu mmoja amevaa kofia na mkoba mweusi anatembea upande wa kulia huku magari yakionekana yakisubiri trafiki.

Makutano yenye shughuli nyingi ikiwemo askari wa trafiki akiongoza magari. Magari kadhaa yamepakana barabarani na kuna basi lenye maandishi nyuma. Upande wa kushoto wa barabara watu wamekaa kwenye benchi au kwenye kingo na kuna miti mirefu inayoonekana nyuma. Jengo lenye ghorofa kadhaa laonekana upande wa kulia na kuna ishara ndefu yenye picha za rangi za bendera ya Kenya. Kwa ujumla yaashiria mazingira ya mijini yenye msongamano na watu na magari.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiashiria mazingira ya jiji. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi ya rangi nyekundu na kijivu na pikipiki zinazopita barabarani. Watu waonekana wakitembea kando ya barabara na baadhi yao wakiwa wamepanda pikipiki. Majengo marefu ya ghorofa pia yaonekana .

Basi ndogo la abiria ambalo linaonekana limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya buluu na kijani kibichi. Kuna watu wengi wamesimama karibu na basi wengine wakionekana kuingia na kushuka. Nyuma ya basi kuna majengo na miti na barabara yaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Kundi ya magari ya usafiri wa umma ambayo kana kwamba mbasi madogo yakiwa yameegeshwa au yanasubiri abiria magari hayo yanarangi mbalimbali na yamepambwa kwa michoro nyuma yake kuna majengo ya makaazi baadhi yakiwa na paa jekundu na miti mingi ya kijani kibichi.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari mengi, hasa mabasi ya abiria, yakiwa yamesongamana kwenye msongamano wa magari. Watu wanatembea kando ya barabara, wengine wamevalia vesti za usalama. Majengo marefu yanaonekana nyuma, na kuna dalili za biashara na matangazo kwenye kuta.

Barabara kuu yenye magari machache yakipita. Upande wa kushoto, kuna vizuizi vya barabara na lori jeupe limesimama. Upande wa kulia, wanaume wawili wamesimama karibu na barabara. Kuna vibao vikuu vya kuongozia barabara na miti upande wa mbali. Anga lina mawingu, likionyesha hali ya hewa ni kawaida.

Mtatu nyeupe iliojaa abiria na baadhi yao wakiwa wamesimama nje gari limepambwa kwa michoro na maandishi nyuma ya matatu kuna jengo kubwa ya rangi ya pinki lenye matangazo mbalimbali na mabango yanyoonyesha majina ya maeneo kama narok na bomethii inaashiria kua matatu inatoa huduma ya usafiri

Mbasi mawili yaliyopakwa rangi ya kijivu na buluu yakiwa yameegeshwa barbarani kuna watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi hayo na mandhari ina miti mikubwa yenye majani mabichi inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo lenye shughuli za usafiri.

Barabara kuu yenye magari mengi ikiashiria jiji. Jua linawaka angani likiangazia eneo lote. Kwenye kushoto mwa barabara kuna majengo makubwa. Kulia kuna majengo mengine ya biashara. Pia kuna bustani ya kijani katikati ya barabara.

Eneo la mtaa lenye shughuli nyingi katika kituo cha mabasi. Kuna mabasi kadhaa yameegesho ishara kubwa zenye nambari thelatini na tatu na sabini zaonyesha bei au nambari za njia ya usafiri. Watu kadhaa wamekaa na wakipita na mti mkubwa unatoa utulivu.

Matatu enye rangi nyekundu na michoro mingi ya grafiti na picha mbalimbali ikiwemo uso wa mtu kwenye mlango na nembo ya WU TANG clan . Watu waonekana wakishuka au wakipanda matatu na kuna watu wawili wamesimama karibu na mlango. Matatu imesimama kadno ya barabara ya jiji.

Basi ndogo maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna abiria na watu waliobeba mizigo karibu na basi hilo wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Basi hilo lina mabango yenye maandishi mengi baadhi yake yakionyesha maeneo linalokwenda kama Juja na Kimbo Ruiru.

Barabara yenye shughuli mingi katikati ya jiji ambapo kuna mabasi mawili makubwa yanayoonekana kama matatu ya abiria. Yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole. Watu wengi wanatembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamesimama. Majengo marefu pia yaonekana pande zote mbili za barabara.

Kundi la watu wakisimama kando ya barabara pengine wasubiri usafiri au wakifanya shughuli fulani. Baadhi yao wamevaa jaketi zenye rangi tofauti. Barabara yaonekana kuwa na unyevu na kwa upande wa kushoto kuna mtaro wa maji na ukuta. Kwa mbali, basi la usafiri wa umma laonekana.

Matatu za kuabiri zilizoegemeshwa barabarani mbele ya majengo ya biashara. Matatu moja iliyo mbele imepakwa rangi nyeupe, bluu, zambarau na kijani. Juu ya matatu hiyo kuna mabango yenye maandishi Voi, Mombasa, Mtwapa, Mtondeni na Malindi yakionyesha njia zake.

Kundi la watu wakiwa wamesimama Karibu na basi ndogo ya abiria ambalo linaonekana kama matatu likiwa limepambwa, baadhi ya watu wamevaa nguo nyekundu Na kuna magari mengine nyuma ikiashiria mazingira ya jiji yenye shughuli nyingi au kituo cha basi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo kuna magari mawili ya abiria labda matatu yakiwa yameegeshwa. Moja ni ya rangi ya kijani ingine ni jeusi lenye maandishi na namba ya usajili yaonekana. Watu kadhaa waonekana wakitembea kando ya barabara au kusubiri usafiri. Kwenye kona ya juu kulia kuna bango lenye maneno yakionyesha maeneo au biashara za karibu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna gari ndogo aina ya matatu yenye mizigo juu ya paa. Watu kadhaa wako barabarani, baadhi wakishuka au kupanda matatu. Nyuma kuna jengo lenye bango la Safaricom Mpesa ikionyesha uwepo wa biashara na mawasiliano.

Eneo la mjini, lenye majengo ya biashara na magari yaliyopaki. Kuna mbabango ya biashara na magari ya usafiri wa mikoani. Moja ya mabango, inaloekeza magari yanayoenda Kericho, Kisumu na Kakamega.

Basi ndogo aina ya Isuzu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli mingi. Ina namba ya usajili KDL 127V. Kwa nyuma kuna majengo ya mjini na watu wengi wakitembea ikionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya kijani na manjano likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Sehemu ya juu ya basi limefunikwa na turubai ya kijani. Kwa umbali kuna jengo jingine lenye rangi nyekundu na nyeupe na pia kuna mabasi mengine mojawapo likiwa imeandikwa jina Mombasa.

Mahala pa kuabiria gari za KNH ambapo makanga yameshika mabango ya kuonyeshana mahala ambapo gari zaenda. Kando yake kuna watu walio kwenye shughuli zao za kila siku na kando pia, kuna majengo marefu ambapo panauzwa simu za Oppo.

Kundi la watu karibu na basi ndogo la abiria ambalo linaonekana kuwa mandhari ya kuabiri. Basi hilo lina rangi angavu za zambarau na nyekundu na limeandikwa nikinukuu FIESTAL upande wake. Kuna watu wamesimama karibu na basi wengine wakiwa wamevalia nguo za kawaida na moja akiwa amevalia suti nyekundu.

Kuta za mabati zikiwa zimetoama na kuashiria uzee au matumizi ya muda mrefu. Chini ya ukuta huu kuna mfumo wa bomba la maji au mtaro mdogo unaotoka ardhini. Eneo lote laonekana kuwa kavu na kuna nyasi chache zinazokauka, zilizo ota karibu na mabati na bomba zikionyesha mazingira ya nje.

Mto au maporomoko ya maji yanayotiririka kwa kasi kati ya miamba. Maji yanaonekana meupe kutokana na harakati zake. Na pande zote za mto zimejaa mawe ya mie yenye rangi tofauti. Baadhi zikiwa na mimea michache ya kijani kibichi.

Mfumo mkubwa ya mabomba ya chuma yalioonekana kuwa ya zamani na yenye kutu. Mabomba hayo yameunganishwa na valvu nyingi za duara ambazo zimeweza kudhibiti mtiririko wa maji. Sehemu ya chini ya mabomba yaonekana kuwa na uchafu huku kuta za nyuma zikionyesha alama za maji na ukungu.

Bomba la maji likitoka kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe makubwa na maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo kuenda kwenye eneo lenye maji chini. Mawe yana rangi ya kahawia nyekundu na yanatofautiana kwa ukubwa na umbo. Maji yanayoanguka yaonekana safi na yanatengeneza viputo vidogo yanapoingia kwa maji yaliyokusanyika chini.

Rundo la mabomba marefu ya plastiki inayoonekana kuwa ya rangi nyeusi iliyokolea na mistari membamba ya buluu nyepesi na meupe. Mabomba hayo yamewekwa chini kwenye eneo la wazi labda uwanja wa ujenzi au ghala na nyuma kuna miundo mingine ya viwanda.

Mfumo tata wa mabomba ya chuma, nyaya na vifaa vingine vya viwanda vikiwa vimeunganishwa kwenye ukuta mweusi. Kuna taa tatu nyekundu zinazoonekana chini na mifumo hii inaweza kuwa sehemu ya mashine kubwa ya kiwanda au injini ya treni.

Lori kubwa ya rangi ya bluu na kifaa kirefu cha rangi ya chungwa kilicho wekwa nyuma yake kifaa hicho chaonekana kama mashini ya kuchimbua visima. Lori lime egeshwa kwenye eneo la wazi pengine eneo la ujenzi au mradi na kwa nyuma kuna anga yenye mawingu meupe na bluu.

Kiasi kikubwa cha takataka ikiwemo plastiki, karatasi na vitu vingine vyenye rangi tofauti vilivyotupwa na kukusanyika ndani ya maji taka hizo zimefurika au zimetupwa kwenye mkondo wa maji pembeni ya maji kuna mimea na majani yanayoashiria eneo la asili ambalo limechafuliwa.

Rundo kubwa la takataka zilizotupwa waziwazi likiwemo mifuko ya plastiki, karatasi na takataka nyingine za aina mbalimbali zikiwa zimetapakaa kwenye ardhi. Nyuma ya rundo la takataka kuna eneo lenye nyasi na mimea na mbali kidogo majengo kadhaa yaonekana.

Chumba kidogo cha kuhifadhia maji, chini ya rafu ya blue , iliokolea iliyojaa chupa za maji zilizopangwa vizuri. Upande wa kulia, kuna rundo la chupa kubwa za maji, na chini, kuna friji nyeusi, na chupa ndogo ya thermosi , yawashiria kama sehemu ya biashara ndogo ya maji, na chupa.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya usafiri, ikiwemo lori kubwa na mabasi mawili yaliyopakwa rangi ya kuvutia. Kuna mtu mmoja amebeba mkoba mgongoni ambaye yuwapita kando ya magari haya. Majengo marefu yaonekana ambayo yana rangi mbalimbali kutoka nyuma zikionyesha mandhari ya mji wenye shughuli nyingi za usafiri na biashara.

Mandhari ya mtaa wa jiji au mji yenye majengo ya kisasa marefu kwa mbali. Lakini mbele, kuna vibanda duni na takataka zimetapakaa kando ya barabara. Kuna mtu mmoja akitembea na gari laonekana upande wa kulia, ikionyesha tofauti za kiuchumi katika mazingira mjini.

Tenki kubwa la maji limejengwa juu ya nguzo ndefu, likiwa limechakaa kidogo kwa muda. Liko katikati ya miti mirefu yenye majani yaliyogeuka rangi ya kahawia au shaba, kuashiria labda ni wakati wa kiangazi au msimu wa vuli. Anga laonekana kuwa safi na rangi ya buluu.

Shimo la uchimbaji kwenye udongo, likiwa na maji machafu, au matope chini. Nyaya kadhaa zenye rangi tofauti kama vile blue , na kijani kibichi, zinaonekana zikipita ndani ya shimo hili. Inaonekana kama eneo la ujenzi, au mahala ambapo miundo mbinu ya chini ya ardhi, inarekebishwa au kuwekwa.

Rundo la mabomba makubwa ya rangi yaliyolala chini kwenye eneo lenye udongo mwekundu yakiunda mistari inayoelekea mbali. Nyuma ya mabomba hayo kuna majengo machache yanayoonekana ya makaazi au biashara na miti michache. Eneo linaonekana kuwa sehemu ya ujenzi au mradi wa miundo mbinu. Bingu inaonekana wazi ikionyesha ni mchana.